Nguzo ya umeme imesimama imara ikiwa imebeba waya tofauti za kusambaza umeme katika maeneo mbalimbali. Mfumo huu mzima umewekwa kwa uangalifu mkubwa na uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hilo.

Kiwanda kidogo cha usambazaji wa umeme kikiwa na mashine za kisasa zinazo ratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali. Miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na salama kwa matumizi ya jamii na viwandani.

Kituo kidogo cha usambazaji wa umeme kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali, miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na salama kwa matumizi ya jamii na viwanda vidogovidogo.

Kiwanda cha usambazaji wa umeme, kikiwa na na mashine ya kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali, miundombinu yake imepangwa kwa uangalifu, ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na salama, kwa matumizi ya jamii na viwanda vidogovidogo.

Nguzo za umeme zimesimama imara zikiwa zimebeba waya umeme uliounganishwa kwa ustadi mkubwa hadi kwenye kifaa cha kusambaza ambacho kimefunikwa kwa uangalifu na usalama. Mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili.

Nguzo za umeme zimesimama imara, zikiwa zimebeba waya wa umeme zilizounganishwa kwa ustadi mkubwa hadi kwenye kifaa kidogo cha kusambaza ambacho kimesimikwa kwa uangalifu katíka ya nguzo hizo, mfumo huu mzima umejengwa wa uimara wa hali ya juu , kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili .

Kituo kidogo cha usambazaji wa umeme ikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali, miundombinu yake imepangwa kwa uangalizi, ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na salama kwa matumizi ya jamii na viwanda vidogovidogo.

Kiwanda kikubwa cha usambazaji wa umeme, KIkiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali. Ambao umeme wake umepangwa kwa uangalifu ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na salama, kwa matumizi ya jamii na viwandani.

Nguzo za umeme imara zilizobeba waya nakupeleka sehemu tofauti tofauti ikiwa na kifaa kidogo kinachotumika kwaajili ya kupoozea nguzo ya umeme. Mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uwakika kwa wakazi wa eneo hili.

Kundi kubwa la watu wakiwemo wanafunzi waliyovaa sare na watu wazima, wamesimama wakisubiri kuvuka kwenye alama ya pundamilia ya barabarani. Taa zinang'ara kwa rangi yake tatu ikidhibiti mwendo wa magari yaliyosimama kwa utaratibu, huku polisi wa usalama barabarani yuko karibu akihakikisha kila mmoja anafuata sheria.

Watu wa rika mbalimbali, wakiwemo wakubwa kwa watoto, wanavuka kwenye alama ya pundamilia barabarani kwa mpangilio mzuri huku magari yamesimama kuwapisha. Wengine wameshika mikono, wakisaidiana kuvuka salama, jambo linalodhibitisha umuhimu wa heshima kwa alama za usalama barabarani.

Alama ya barabarani ya kivuko cha waenda kwa miguu, imechorwa kwa rangi angavu pembeni ya barabara ili kuwaonya madereva. Pembeni yake taa ya barabarani imewaka rangi nyekundu, ikizuia magari kupita ili kuruhusu watembea kwa miguu kuvuka kwa usalama.

Treni ya rangi nyekundu na njano ikipita juu ya reli ya chuma, katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi. Treni hii hutumika kusafirisha mizigo na abiria kutoka eneo moja kwenda jingine, ikiwa ni njia muhimu ya usafiri wa uhakika na wa gharama nafuu.

Gari jeupe dogo limeegeshwa barabarani lina maandishi ya uba chapuchapu pembeni na nembo ya gari dogo la usafirishaji, chini yake kuna kuna kauli mbiu, inayomaanisha usafiri wa haraka kwa gharama na fuu gari hii ni mojawapo ya magari yanayotumika kwa huduma ya usafiri wa kulipia kwa njia ya mtandao, ikiwa ni chaguo la kiuchumi kwa abiria wa mjini.

Mafundi wakiwa kazini na magari ya kujengea barabara, huku ikiwa inaendelea kujengwa kwa kiwango cha lami, wanafanya kazi kwa bidii ili kuboresha miundo mbinu na kurahisisha usafirishaji; jambo litakalosaidia uchumi na maendeleo ya jamii nzima.

Wafanyakazi waliovalia nguo za kujikinga wanasafisha sakafu kwa kutumia mifagio migumu na wanasugua kwa nguvu, huku mmoja wao akimwagia maji. Wanafanya kazi ya kusafisha taka kwa kuzingatia usalama na usafi wa mazingira kwa afya nzima ya jamii.

Gari kubwa la taka limesimama mtaani huku wafanyakazi wakiwa wanaendelea na zoezi la kupakia uchafu ndani ya gari hili, tukio hili linathibitisha juhudi za usafi wa mazingira na ukusanyaji wa taka katika mfumo rasmi wa usimamizi wa taka maeneo ya mjini.

Gari kubwa la taka limesimama mtaani huku wafanyakazi na wananchi wanapakia mabaki ya uchafu ndani ya gari hilo, tukio hili linathibitisha juhudi za usafi wa mazingira na ukusanyaji wa taka katika mfumo rasmi wa usimamizi wa taka mjini.

Lori kubwa la kisasa la rangi ya kijani inapita mtaani kuchukua taka, kwa kutumia mfumo wa kuinua mapipa ya uchafu yenyewe bila msaada wa binadamu hii inathibitisha uboreshaji katika usimamizi wa taka mjini na kulinda afya ya jamii.

Kundi la watu waliovalia vifaa mbalimbali vya kujikinga, wakiendelea na zoezi la kuzoa taka ngumu kutoka barabarani na kwenye mitalo na kuijaza kwenye mifuko, na kisha kuzisafirisha kuzipeleka sehemu maalumu za kutupia uchafu huu. Juhudi hizi za usafi wa mazingira na ukusanyaji wa taka katika mfumo rasmi na usimamizi wa taka wa eneo la mjini.

Mapipa maalumu yaliyotengenezwa kwa plastiki ngumu ya njano yakiwa na magurudumu ya rangi nyeusi na mifuniko mikubwa iliyopo juu. Haya hutumika kwa ajili ya kutupia uchafu mkubwa maeneo mbalimbali ya nje, tayari kwa ajili ya kutupa na kusafirisha kupeleka katika maeneo rasmi ya kutupia taka kwa usalama wa mazingira, afya ya jamii na kuepusha uchafuzi wa hali ya hewa.

Jaba la kuwekea uchafu limepangwa kwa ustadi katika sehemu ya nje, likiwa limetengenezwa kwa plastiki ngumu na mfuko ndani yake uliofunikwa na mfuko mgumu, jaba hili hutumika kuweka uchafu mdogomdogo kabla ya kwenda kutupa katika sehemu rasmi za kutupia uchafu mkubwa.

Katika eneo kubwa la kutupia taka lijulikanalo kama dampo, gari la mizigo limeleta taka nyingi huku watu wachache wakizishusha na kuzichambua, taswira hii inaakisi changamoto na juhudi katika usimamizi wa taka maeneo mbalimbali hasa maeneo ya mjini.

Gari kubwa la taka limepaki pembeni ya mtaa huku wafanyakazi wakiwa wanapakia mabaki ya taka yaliyoko kwenye vyombo ndani ya gari hilo, tukio hili linaakisi juhudi za usafi wa mazingira na ukusanyaji wa taka katika mfumo rasmi wa usimamizi wa uchafu maeneo ya mjini.

Mfanyakazi wa jinsia ya kike aliyevalia mavazi maalumu ya kujikinga, anazoa uchafu mgumu kutoka ardhini na kupakia kwenye gari kubwa la kusafirishia taka. Jitihada hizi zinaakisi juhudi za usimamizi wa taka kwa kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa afya nzima ya jamii.

Mifuko imetupwa hovyo pembeni ya ukuta katika sehemu isiyoruhusiwa hali inayoashiria uzembe wa usimamizi wa taka na hatari kwa afya ya mazingira ya watu wanaojitahidi eneo hili ikihitaji hatua ya haraka kurekebisha hali hii.

Kundi kubwa la wafanyakazi wakiwa wamevalia nguo maalumu za kujikinga wanazooa tata ngumu kutoka kujipakia kwenye gari kubwa la kusafirishia taka wakitumia mikokoteni midogo ya kusukuma inayotumika kusaidia kuepuka uchafu huo. Zoezi hili linaakisi juhudi za kusimamishwa taka kwa kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa afya ya jamii.

Vyuma chakavu vikiwa vimetupwa chini ovyo, huku vingine vimekandamizwa na kuchanganyika na taka nyingine hali hii inadhihirisha umuhimu wa usimamizi bora wa taka ngumu kwa kulinda afya ya jamii, mazingira na uchumi wa wananchi kiujumla.

Chombo kikubwa cha kutupia uchafu, kilichotengenezwa kwa plastiki ngumu, kikiwa na mfuniko mgumu wa rangi nyeupe. Hutumika nje ya nyumba au ofisini kuweka taka ndogo kabla ya kuzitupa kwenye maeneo makubwa ya kuhifadhia takataka.

Taka zimekusanywa na kuchomwa moto sehemu ya wazi, zikitoa moshi mweupe unaopaa juu. Ingawa ni njia ya kupunguza taka, kuchoma hovyo kunaweza kuchafua hewa na kuathiri afya ya watu wanaoishi karibu. Uchangiaji wa taka na utupaji salama ni muhimu kwa afya ya mazingira.

Katika sehemu kubwa ya kutupia taka ijulikanayo kama dampo, watu mbalimbali wamekusanyika wakizishusha na kuchambua taka hizi, taswira hii inathibitisha changamoto na juhudi katika usimamizi wa taka maeneo mbalimbali hasa maeneo ya mjini.